Jopo la watu wa makamo waliokaa katika viti na kuzungukwa na samani mfano wa meza, wakimsikiliza mmoja kati ya anayewahutubia akiwapa elimu ama habari ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani ya chumba linalotumika kama hifadhi mfano wa bweni, lenye vitanda pamoja na magodoro yenye rangi ya uaridi, linaloashiria ni eneo la hifadhi litumikalo na watu maalumu mfano wanafunzi wa madarasa ama vyuo.

Eneo la ndani lilozungukwa na samani mfano wa vitanda kiti pamoja na meza, ikiashiria ni eneno litumikalo kama hifadhi ama malazi kwa ajili ya watu mfano wa shule chuo ama mabweni.

Nguo zenye rangi ya bluu zilizoanikwa kwa mpangilio, zilizopo pembezoni ya majengo ya madarasa yaliyojengwa kwa rangi nyekundu, na kupauliwa kwa bati la rangi ya kijani.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na samani mfano wa viti, pamoja na meza, wakiwa wanamsikiliza mmoja kati ya anaesherehesha eneo hilo, ikiashiria ni eneo la darasa ama chuo.

Jopo la watu waliokalia katika eneo la ndani maalumu lililozungukwa na viti, meza pamoja na vifaa vya kielektroniki kama kompyuta, wakipokea maelekezo katika mmoja ya anaewaelekeza ikiashiria ni eneo la chuo ama darasa.

Eneo la ndani liilozungukwa na samani mfano wa viti na meza, lililopo na jopo la watu waliokaa kumsikiliza mhutubu akiwa anahutubia ni kiashiria eneo la chuo ama darasa.

Jopo la watu waliokaa kwenye mpangilio maalumu, wakiwa na vifaa vitumikavyo kwa ajili ya kusoma kama daftari, peni na kompyuta mpakato, waliokaa kwenye viti na kuzungukwa na samani kama meza, ikiashiria ni eneo la darasa au chuo.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani, lililozungukwa na viti pamoja na meza. Watumiao kompyuta mpakato, linaloashiria ni eneo maalumu, litumikalo kutoa magunzo kama darasa ama chuo.

Jopo la watu waliokaa kwenye eneo la ndani maalumu lilozungukwa na samani mfano wa viti pamoja na meza, wakimsikiliza mhutubu akiwa anahutubia; likiashiria eneo la darasa.

Eneo la ndani lililojumuisha jopo la watu waliovalia sare yenye rangi ya zambarau, mchanganyiko, pamoja na manjano, wakiwa wanamsikiliza mmoja kati ya mhutubu anayewahutubia, ikiwa nyuma yake yuko na ubao autumiao kwa ajili ya kufundishia, ikiashiria ni eneo la darasa ama chuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, walio zungukwa na ukuta wenye rafu zenye vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio. Likiashiria ni eneo mfano wa darasa ama chuo litimikalo kwa ajili ya mafunzo.

Jopo la watu waliojumuika na kuketi kwenye viti maalumu, wakiwa wameangalia eneo moja na kutazama kwa umakini, ikiashiria kuchukua elimu ya mhutubu anayewahutubia; ikiashiria ni eneo la darasa ama chuo.

Mtu aliyevalia vazi maalum la bluu akiwa amezungukwa na samani kama meza na viti pamoja na vifaa vya kielektroniki vikiashiria elimu ya ufundi .

Eneo la ndani linalojumuisha idadi ya watu waliovalia mavazi yenye rangi moja, waliozungukwa na samani kama: viti, na meza, na makabati, pamoja na vifaa vya kielekitroniki kama kompyuta, vikiashiria darasa ama chuo.

Jopo la watu waliokaa kwenye mtindo maalumu, wakiwa wamevalia mavazi ya aina moja, huku wakizungukwa na samani kama viti na meza, na vifaa maalumu, vikiashiria elimu ya juu au madarasa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu pamoja na kofia, pamoja na kizubao akisi, aliyezungukwa na vitu mfano wa mashine anavyovitumia kwa ajili ya suala fulani, akionekana kuwa ni mwalimu au mwanafunzi, anayeendesha mitambo maalumu katika chuo ama eneo la kutoa elimu.

Eneo la ndani lililo na wanafunzi ama watu waliovalia sare yenye rangi ya bluu, likiwa limezungukwa na vifaa kama; kompyuta mpakato pamoja na madftari na samani mfano wa meza na viti vikiashiria ni eneo la darasa ama chuo.

Jopo la watu waliovalia mavazi ya rangi ya bluu na vifaa kinga mfano wa miwani na glavu, waliopo ndani ya eneo linaloashiria kua ni chuo ama ni shule ipatikanayo elimu maalumu.